Dawa hizi zaonekana za kuuzwa na daktari wa miti shamba, ni dawa aina mingi na pia zina tiba tofauti za magonjwa, muuzaji anaonekana kutumia baiskeli kwa njia ya kusafirisha dawa hizi sehemu mbalimbali.

Muuguzi huyu anampatia mtoto chanjo kupitia kwa mdomo. Kando yake ni mama akiwa amebeba mtoto mdogo na wauguzi wengine wakiwa wamesimama.

Chupa hili lina dawa ya kienyeji ndani yake. Dawa hizi yenye jina Arorwet ni dawa yanayochemshwa kwa miti shamba na pia utibu magonjwa mengi haswa hutumika kwa watoto wadogo sana.

Chupa hili la dawa lenye jina la kihoria ,ni dawa inayotumika kwa mfano mwili wa mwanaume na pia wanawake . Ni ya kuosha dana na pia kuongeza uume na pia nguvu mwilini iwapo kuna hukosekano wa nguvu za kiume .

Dawa hizi aina ya lumifen, ni dawa ambayo hutumika kutibu wagonjwa. Zimepakiwa zikiwa sita taratibu, ni dawa ambayo bado zitafunguliwa na zimesiliwa na wataalamu wa dawa.

Hapa ni kituo cha afya. Mtoto huyu anapewa chanjo ya mdomo na daktari wa afya, ameshikiliwa na mamake mzazi. Kando yake kuna meza na kitabu cha kunakili kulingana na afya ya mtoto huyo.

Chumbani humu mna vitanda vingi vya kulaza wagonjwa hospitalini, vimepangwa kwa utaratibu kwenye sehemu Moja, hamna pasia ama kilichozuia mgonjwa mwilini kwa mwingine, mle katikati mna muuguzi Mmoja anayewasaidia.

Hapa ni chumba cha afya cha kuzalia. Mama huyu anaye mtoto mdogo anaonekana kuzaliwa masaa machache. Daktari huyu anamuudumia mtoto huyu mdogo kwa kumpea chanjo ya kwanza mkononi.

Huyu ni yule wa kutembea akipeana chanjo ya watoto wadogo. Anatembea kwa miguu huko akipitia kwenye maji maana kuna mvua nyingi sana. Muuguzi huyu anaonekana kupenda kazi ya mkono yake.

Mtoto huyu, yupo kwenye chumba cha wagonjwa na daktari. Mtoto anasubiri muuguzi huyu, anayetayarisha dawa ama sindano ya kumdunga mtoto huyu matibabu yake.

Chumba hiki ni chumba cha kujisaidia. Imetengwa kwa umaalum kuuza. Imewekwa mbali na manyumba ya kuishi. Kando ya choo hiki mna jagi ndogo ya maji ya kunawa baada ya kutoka chooni.

Daktari huyu ni daktari wa watoto ama kliniki. Anaonekana na vifaa vya kupima mtoto huyu, iwapo akona tatizo lolote. Mtoto huyu amevuliwa nguo kisha kuekwa kwenye mizani ya kupima kilo ya watoto.

Chumba hiki cha wagonjwa kuna jamaa huyu anayeonekana kujeruhiwa kichwani mwake .Anaendelea na matibabu akiwa amejiekelea kwenye kitanda ,kwenye mkono wake kuna sidano ya kupitishia dawa.

Kituo hiki cha huduma ya afya kina wauguzi wanne ambao wamefalia maski maana ni wakati wa corona . Muuguzi anahudumia mtoto huyu. Mzazi yake akiwa amefunga macho sababu ya kukosa ujasiri.

Madaktari hawa ni wa kutoa meno. Mama huyu anaye shida ya meno anaonekana akisaidiwa kutolewa jino lililoharibika. Mmoja anammulikia mwingine na mwingine anaonekana kutoa hilo jino.

Hapa ni chumba cha kutibu wagonjwa. Daktari huyu amemzungumzia mgonjwa huyu akiwa ameshikilia mkono wake wa kushoto. Mgonjwa huyu anaonekana kutetema mwenye uoga mwingi sana.